Kituo cha umeme au sehemu ya usambazaji wa umeme ina nguzo za umeme, nyaya na vifaa vingine vya umeme. Pia kuna bendera na eneo hilo linaonekana kuwa limezungukwa na uzio na kanda za tahadhari za manjano na nyeusi.

Mandhari ya wazi yenye nguzo refu ya umeme na nyaya zake zikipita juu ya shamba au eneo la wazi lenye mimea mifupi. Anga ni safi na linaonekana kuwa na mawingu machache kwa umbali.

Nguzo ya umeme iliyojaa waya, na nyaya nyingi. Baadhi zinaning'inia na kuonekana zimetatanisha. Karibu na nguzo hiyo, kuna ukuta mrefu wa zenge, na nyuma ya ukuta kuna tanki kubwa la maji, juu ya jengo au muundo fulani.

Eneo ya makazi yasio rasmi yaliyokumbwa na mafuriko. Maji ya mafuriko yamefunika sehemu kubwa ya eneo hilo na nyumba kadhaa zinaonekana zikizama au zimeharibika kutokana na maji hayo. Kuna takataka zilizoelea kwenye maji.

Kundi la watu wanaonekana kuwa walinzi wa wanyama pori au wataalam wa huhifadhi, wakimtunza kifaru ambaye anaonekana kuwa ametulizwa na kufunikwa kwa blanketi.

Gari nyeupe ambalo lina gurudumu nyuma inapita, huku kando yake twiga anapita. Barabara hii ina vumbi sana na kando yake kuna nyasi ambazo zimekauka. Kwa umbali kuna mijengo ambayo inaonekana.

Punda milia wawili waliopendeza wako uwanjani. Uwanja huu una nyasi mingi ambazo ni za rangi ya kijani. Kwa umbali kuna majengo marefu marefu yasionekana vizuri.

Gari aina ya Toyota likisafiri kwenye barabara kuu huku daraja refu la reli likipita juu . Gari linaonekana likiwa katika mwendo wa anga lina mawingu meupe chini ya jua kali.

Mazingira ya kando ya mto yanaonekana kuwa katika eneo la makazi duni au la mijini lenye watu wengi. Mto wenyewe unaonekana kuwa umechafuka na taka mbalimbali ikiwemo plastiki na uchafu mwingine. Kando ya mto kuna njia ya kupita iliyojengwa au kutengenezwa kwa mawe, na watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kufanya kazi kando ya njia hiyo.

Kundi la tembo wengine wakiwa wamelala chini wakioga tope huku wengine wamesimama katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Nyuma ya tembo hao kuna umati wa watu wanaotazama wakisimama nyuma ya kamba inayowatenganisha na wanyama hao.

Ndovu wakubwa wamewekwa kwenye uwanja ambao una vumbi nyingi. Kuna kamba ambayo imefungwa kutenganisha watalii na ndovu hawa. Watalii ambao ni wazungu pamoja na watoto wadogo wanawaangalia ndovu hawa.

Mtaro mkubwa ambao una maji machafu. Kando yake kuna makaratasi ya plastiki ya kila aina. Mama anayeokota makaratasi haya akiyakusanya Kwa karatasi moja. Kando ya mtaro huu kuna mimea na nyasi.

Njia iliyotengenezwa kwa matofali ikipita katikati ya eneo lenye miti mingi na mimea mingi ya kijani kibichi. Njia hiyo inazungukwa na miti mirefu na vichaka na kuunda mazingira tulivu ya asili.

Watu kadhaa wakisukuma mikokoteni uliojaa mifuko ya takataka au viti vilivyokusanywa wakipita kwenye njia ya reli iliyojaa uchafu na takataka pembeni. Mandhari inaonekana kuwa ni ya makaazi duni au la vijijini na miti na mimea mingi kwa umbali.

Sehemu hii ina maji mingi ambayo ni machafu. Kando ya mto huu kuna miti na nyumba ya matope. Upande mwengine kuna nyumba za mabati ambazo zimeingiwa na maji pia. Katika mazingira haya kuna takataka mingi.

Huu ni uwanja mkubwa ambao uko na miti pamoja na mawe. Pia naweza kuona mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe na pia kuna mlima ambao unaonekana kwa umbali.

Barabara kuu ambayo ina magari na pikipiki zikisafiri. Juu ya barabara kuna bango kubwa la kuogoza magari lenye maelezo ya njia mbalimbali. Pia kuna mabango mengine madogo kando ya barabara yenye ujumbe wa kuhamasisha kuendesha gari kwa uangalifu.

Eneo lenye shuguli nyingi katikati la jiji, mabasi ya usafiri wa umma yakiwemo matatu yaliyopakwa rangi yanaonekana barabarani, huku watu wengi wakitembea pembezoni mwa barabara na kuvuka.

Mandhari yenye shughuli nyingi barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wanaonekana kupanda usafiri. Kuna mabango yanayoashiria maeneo kama ya kiringiti na number kama 70 ambaye anaeza kuwa na uhusiano na nauli au njia za usafiri.

Barabara ya lami ambayo inaonekana ikiwa na magari, kuna magari madogo, basi na gari kubwa katikati ya lami mbili kuna ng'ombe ambayo wamelala jini. Kando ya barabara kuna mijengo mingi na watu.

Kituo cha matatu kikiwa na matatu ya rangi ya chungwa samati na rangi nyinginezo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya miguu na karibu na matatu, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za buluu labda za kazi.

Barabara enye shuguli nyingi, magari mbalimbali ikiwemo lori na magari ya abiria yanaonekana yakitembea barabarani, kuna daraja la waenda kwa miguu linalovuka barabara kwa mbali na uoto wa asili kando ya barabara.

Eneo lenye shughuli nyingi kati kati la jiji mabasi ya usafiri wa umma yakiwemo matatu yaliyo pakwa rangi yanaonekana barabarani huku watu wengi wakitembea pembezoni mwa barabara na kuvuka.

Basi limesimama likingojea abiria . Kwenye basi kuna kijikaratasi ambalo limeandikwa sehemu mbalimbali . Ndani ya gari kuna abiria ambao wameketi kwenye viti. Kwa umbali kuna gari ambalo linapita na mwanaume ambaye anasimama.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi ikiwemo mabasi, magari madogo na malori yakiwa yamejipanga barabarani na watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na karibu na vituo vya mabasi.

Barabara yenye shughuli nyingi, likiwa na magari ya abiria yaliyopakiwa kando ya barabara. Majengo yalio kando ya barabara yana mabango mbalimbali yanayotangaza biashara. Watu wanaonekana kwa umbali wakitembea.

Kituo cha basi kina mabasi za rangi tofauti. Basi moja lina abiria ambao wameketi ndani. Inje yake kuna makanga ambao wanangoja magari yajae. Makanga wawili, mmoja wa kiume na wa kike, wamebeba vibao vya kuonyesha bei.

Katika sehemu hii, kuna mabasi mawili yanayofanana. Basi la kwanza kuna abiria wameketi ndani na mbele yake kuna mwanaume amesimama. Nyuma yake kuna jengo la rangi nyeupe na lina maandishi ya rangi nyekundu.

Hadaki lililochimbwa ardhini na kujazwa na maji yenye matope. Inaonekana kama mfereji wa maji au sehemu ya mradi wa uboreshaji wa mifereji ya maji labda baada ya mvua kubwa au kama sehemu ya kazi ya ujenzi.

Mandhari ya mji au eneo lenye makazi likiwa na majengo kadhaa ya ghorofa yaliyojengwa kwa matofali. Baadhi ya majengo yana paa za rangi tofauti na juu ya moja ya majengo kuna matangi ya maji. Mbele ya jengo hili kuna ukuta wa matofali unaonekana kama sehemu ya uzio au jengo lingine na nyuma kuna anga iliyo wazi.

Sehemu hii imechimbua mtaro ,kwenye mtaro kuna maji machafu kuna mchanga ambayo iko kando, kiko ya kupitisha maji inaonekana kuna makaratasi machache ambayo yanaonekana pia.

Mabomba ya kijani yanapita kwenye sakafu karibu na ukuta wa rangi ya udongo. Kuna bomba refu lililosimama karibu na ukuta na mabomba mengine yaliyouganishwa yamelala chini. Sakafu inaonekana kuwa ya suruji au vigae na ina madoa au uchafu.

Mfereji wa rangi ya fedha unameremeta. Tone la maji linaonekana likitoka kwenye huu mfereji. Juu yake kuna sehemu ya kufunga na kufungua. Kuna mwangaza unaoonekana kwenye sehemu hii.